Jumba la maziwa ambalo lina mlango wa kijani kibichi, Kwenye kulia kuna mchoro wa ng'ombe ambaye ana rangi nyeusi na nyeupe. Kwenye mlango huu kuna mwanaume ambaye amesimama amevalia nguo jeupe. kando yake kuna mwanaume ambaye ana kitabu kwenye mkono amevalia nguo la samawati.

Mkulima wa ng'ombe anaonekana akikamua ng'ombe. Amevaa gambuti nyeusi. Ng'ombe ni ya nyeusi na nyeupe. Kuna mnyororo unaopita nyuma ya ng'ombe ili kuizuia isiende nyuma. Mzee huyu amevalia kofia nyeupe na ya samawati.

Wakulima ambao wamevalia nguo nyeupe wanaonekana kumwaga maziwa kwenye mashine ya kuchemsha maziwa. Mashine hiyo ina vibonyezo vyeupe, vyekundu na vyeusi. Mashine hiyo ni ya chuma.

Mzee anaonekana kuvuna kutoka kwa shamba lake, ambaye ana furaha kuwa amepata mavuno makubwa. Mahindi ya meupe ambayo ni makubwa yamejitokeza kwenye shamba hilo.